Ni kipakatalishi na ambacho kimeekelewa juu ya meza ambayo ni ya rangi nyeupe. Kuna picha ya vitabu na ambavyo, ama maktaba na ambayo imepangwa vitabu vizuri sana na ambavyo ni vya aina mbali mbali.

Kwenye ofisi hii ama nyumba hii na ambayo dirisha yake imewekwa curtain ama pazia ambalo ni ya rangi ya kijivu ni mwanaume aliyeketi chini ambaye amevaa suti huku amewekelea kompyuta yake juu ya meza yake na anaandika kitu kwenye kitabu chake.

Kwenye ofisi ama chumba na ambapo watu wamekusanyika na ambao ni wanaume wasita hivi, na ambapo wamekalia viti vyao vyeusi huku wamewekelea vipakatalishi vyao juu ya meza nyeupe. Wanaonekana kuwa na mazungumzo.

Kwenye kitanda ama kochi nyumbani ambapo inaonekana ni ya usiku kwa maana kuna giza giza. Kuna mwanamke ambaye amelala kwenye kochi au kwenye kiti au kitanda na ameshika kipakatalishi chake amekipakata na ambacho ni cheupe. Anaonekana anaangalia sana akikibonyeza kwa makini.

Ofisi hii ama nyumba hii iliyopangwa vizuri sana, na ikapakwa rangi ambao ni nyeupe. Mwanadada mmoja ama mwanamke ameketi, huku amekiwekelea kipakatalishi chake juu ya meza, na meza hiyo pia ina yale maua ambao yamewekwa ama yamepandwa kwenye viplastiki.

Kwenye darasa na ambapo wanafunzi wanaonekana kusoma, kupitia kompyuta ama vipakatalishi, ambapo kuna mwalimu wao mbele, ambaye nikama ameuliza swali, kwa maana wengi wanaonekana kuinua mikono yao.

Mwanafunzi huyu anaonekana kusoma kupitia kwa kipatakalishi kama vile kompyuta na ambapo anamsikiza mwalimu huku akiandika kwenye kitabu chake. Na mwalimu huyu anaonekana kujikaza sana.

Ndani ya nyumba na ambayo ina meza ambayo imepangwa vitabu vya aina tofauti tofauti. Kuna maua ya kijani kibichi ambao yamewekwa kwenye blanketi juu ya meza hio na pia kuna mtoto ambaye anaonekana anafunzwa na mama yake jinsi ya kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa la kompyuta, kunaonekana kuna watu au wanafunzi wa kompyuta na ambao wanaonekana wanatumia kompyuta na tarakilishi zao ambapo kuna wale ambao wameketi tu peke yao wanasoma wao kwa wenyewe alafu kuna wale ambao wanasomeshwa.

Kwenye ofisi ama nyumba ambayo inaonekana iko kwa ghorofa na mahali pazuri sana. Ambayo ukuta wake umepakwa rangi ambao ni nyeupe. Kuna mwanamke ambaye anaonekana anafurahia sana na ambapo ameekelea kipakatalishi chake juu ya meza huku anasoma.

Binti huyu na ambaye anaonekana yupo ofisini amevaa sweta ambayo ni nyekundu na anatazama kwa makini sana katika kipakatalishi chake ambacho amewekelea juu ya meza iliyoko pale ofisini.

Ndani ya nyumba na ambalo ni safi sana ambapo kuta wake umepakwa rangi nyeupe. Kuna binti ama mwanamke na ambaye amevaa blausi na ambayo ni ya rangi ya machungwa, huku amewekelea kipakatalishi chake juu ya meza, anaandika kitu katika kitabu chake kutumia kalamu.

Kusoma kupitia kwa rununu, kompyuta au kipakatalishi ni jambo la kupendeza sana kwa kiwa unaweza kusoma huku ukifanya shughuli nyingine. Na pia inapunguza ile kusafiri labda ukienda darasani .Kuwa unaweza pia kusomea kwa nyumba kutumia vyombo hivyo.

Ndani ya darasa kunaonekana kuna watoto wawili ambao ni wa kike na ambao ni kama ni mapacha kwa maana wanafanana sana ambao wanaangalia mbele uku wakicheka na wameekelea mikono yao juu ya kipakatalishi ambacho wameekelea juu ya meza.

Katika nyumba na ambayo imepangwa vizuri sana na ni safi ambayo ukuta wake umepakwa rangi ambayo ni nyeupe. Juu ya meza kuna kipakatalishi ambacho kimewakelewa na kuna mwanamke ambaye anaonekana anasoma kupitia kipakatalishi hiki.

Huyu ni mwanafunzi na ambaye anaonekana anasoma kupitia kipakatalishi chake ama kompyuta na ambaye anaonekana kufurahia somo ambalo linaendelea ama mkutano ambao unaendelea kwani vipakatalishi na kopyuta vimeleta urahisi sana siku hizi katika kusoma hata kufanya kazi unaweza kufanya kazi ukuwa nyimbani.

KWenye meza na ambapo kumewekelewa vipakatalishi viwili unaonekana kuna watu ambao wanaitumia na kuna mmoja ambao anaonekana anaibonyeza pakatalishi yake inaonekana nikama anasoma.

Nje ya makazi mahali hapa, kuna watu amabo wamekaa nje na wameekelea kipakatilishi chao juu ya meza, na ambapo pia kuna mzee mmoja ambaye ameshika kitabu na kalamu, huku anaandika na kwa mkono mwingine ameshika kikombe ambacho labda kina kichwaji chake.

Wanafunzi wadogo na ambao wamekaa chini na kwenye meza zao wamewekelea vipakatalishi na ambavyo wanavitazama kwa makini sana. Wanaonekana sana kupendelea ambacho wanacho kitazama na wote wamevaa sare, ingawa mmoja amevaa kofia.

Ni darasa ambalo limetengeneza vizuri sana, na kusafishwa vizuri sana, ambapo vitu vyao vimepangwa pamoja na meza za kuwekelea vitabu ambapo hakuna mwanafunzi hata mmoja.

Chumba hiki na ambacho ni kizuri sana cha ghorofa, na ambacho kimeandikwa Bereri house , kimepakwa rangi ambayo ni ya krimu ama ya mtindi na ambapo nje yake ni maua ya kijani kibichi yaliyopandwa.

Maktabani hapa na ambapo shelf ambayo imewekwa vitabu imepakwa rangi ya buluu na ile nyeupe. Kuna vitabu aina mingi na ambazo zimepangwa vizuri sana na ambapo ni wanafunzi wanaweza kuingia na kuchukua vitabu ambavyo wanahitaji kuvisoma.

Kwenye bweni na ambalo ni kama la shule, kuna mlango ambao ni wa rangi ya kijivu ambapo kuna vitanda vinne vya ghorofa ama viwili viwili na ambavyo vimetengenezwa kwa mbao na vitanda hivi vimetandikwa vizuri sana.

Darasana na ambapo ni pasafi sana ukuta wake umepakwa rangi nyeupe na ubao ni wa rangi ya kijani ama kijani kibichi, ama rangi ya kijani iliyokolea ambapo kuna viti na meza ambazo zimepangwa vizuri sana.

Kwenye bweni ama kwenye chumba na ambacho cha kulala na haswa cha wanafunzi ni kitanda na ambacho kimetandikwa vizuri sana kwa shuka nyeupe na kando yake ni meza ambayo pia ni nyeupe na kiti ambacho ni cheupe ambacho pia kina rangi ya ambayo ni nyekundu kikawekwa chini ya hiyo meza.

Kwenye darasa kubwa sana na ambalo ni safi iliyopakwa rangi ambayo ni nyeupe kwenye ukuta. Imepangwa vizuri sana viti na meza ambazo wanafunzi wanatumia kuelekea vitabu au vile vile loka. Hakuna mwanafunzi hata mmoja.

Kwenye uwanja na ambao ni wa kuchezea ambao kuna nyasi zilizomea vizuri sana na zikanawiri. Kuna wachezaji na ambao ni wa kiume. Wanaonekana wakicheza mpira ambayo ni ya kandanda ambapo mbali kidogo pia kuna nyumba ya ghorofa.

Ukumbi na ambao ni wa ghorofa ambalo unaonekana ni mkubwa sana na ni msafi huku umepangwa vizuri sana viti ambavyo vyote vinafanana. Inaonekana kuna mkutano labda unaotaka kuanza kufanyika mahali hapa.

Kwenye uwanja wa kuchezea, kuna wanawake ama wasichana ambao wanaonekana wamefurahi sana na wameeashika moo kwenye mikononi mwao ambayo ni nyekundu na pia wamevaa blausi ambazo ni za rangi nyekundu na vinyasa vya rangi nyeusi.

Kwenye bweni au mahali pa kulala panaonekana ni pasafi sana, na pia kitanda kimetandikwa vizuri sana na kando yake kuna meza ambayo ni nyeupe na meza hiyo chini yake kikawekwa kiti ambacho pia ni jeupe na kina upande ambao ni wa rangi nyekundu.

Bweni hili lina vitanda ambavyo vinaonekana vina magodoro mapya na ambayo bado hayajaweza kutumika ama kutolewa karatasi na hayajatandikwa. Inaonekana wanafuzi wapo wapya ambao wamejiunga na shule hii.

Ukumbi na ambao umepangwa vizuri sana ambao unaonekana umepangwa viti vingi sana na ambavyo ni vya rangi nyeusi mbele yake kwa umbali kunaonekana meza ambayo ni ya rangi ya samawati ama ili ye buluu. Inaonekana ukumbi huu ndio unaofanyiwa mikutano ya shuleni.

Chumba hiki cha kulala ama bweni hili lina vitanda ambavyo ni vya mbao ambavyo ni visafi vimno na ambapo vitanda hivi vimetandikwa mashuka ambao ni meupe inamaanisha wanaolala hapa wanapenda usafi.

Hili ni darasa na ambalo limepangwa viti pamoja na kabati ndogo za kuekelea vitabu au meza za kuekelea vitabu na ambapo kando katika ukuta kuna maandishi ama chati ambazo wanafunzi wanatumia kusoma kwa urahisi.

Darasa hili ni kubwa sana na ambalo liko safi kabisa na limepangwa vizuri madawati ambapo kuna ata ubao ambao ni mweusi lakini hakuna mwanafuzi ata mmoja ama ata mwalimu.

Darasa hili na ambalo linaonekana kupangwa kwa wastan ama vizuri sana, linaonekana likipendeza sana kwani limepakwa rangi ambao ni ya kupendeza na pia viti vimepangwa vizuri na meza ambapo ni jambo la muhimu sana linafurahisha wanafuzi. Wanafuzi wanapenda kusomea mahala pazuri kama hapa.

Watoto wanapoenda shule wanastahili kusomea mahala ambapo ni pasafi na mahala ambapo pamepangwa vizuri na ambapo kuna environment nzuri ya kusomea, ambayo itampa kuweza kufikiria na kushika mambo anayoyasoma kama mwanafunzi.

Hiki ni chuo kikuu cha Kenyatta ambacho kimepakwa malango yake yamepekwa kwa rangi ile nyeupe na ya samawati ama ya bluu ambapo pia majengo yake mengi ya hii shule yamepakwa rangi hiyo hiyo. Chuo hiki kinajulikana kwa kujulikana kwote nchini na kina wasomi wengi mno.

Ndani ya darasa hili na ambalo ni kubwa na safi sana ambapo ukuta wa darsa hili umepakwa rangi ambayo ni nyeupe na chini yake kuna zulia ambao ni ya rangi ya kijani na kuna viti na kabati ama meza ya kuekelea vitabu na ambazo zimepagwa vizuri sana.

Wanafunzi ama wachezaji hawa na ambao wamevaa sare zao cha kucheza ama nguo zao za kucheza, wanaonekana kucheza kwa bidii sana, huku wengine wakiwashangilia huku kando na ambao inaonekana wanafurahi sana ushindi wao.

Darasa na ambalo linaonekana ni la kompyuta safi sana na pia halina mwanafunzi hata mmoja na pia kuna sehemu ama kabati ama meza ambazo ni za kuwekelea kompyuta hizo.

Basi hili ambalo linaonekana ni kubwa sana la shule ya wasichana ya sekondari ya Kamacharia ambayo inaonekana imewabeba wanafunzi hawa kuelekea katika shughuli kama zile za kucheza ama vile za pia za shughuli za masomo.

Katika shule hii ya sekondari ya vijana kunaonekana wanafunzi hawa wako darasani katika somo la kompyuta na ambap wanaonekana wanatazama kwa makini ambacho mwalimua anafunza. Wanafunzi hawa wamevaa sare amabazo kuna bakusi ya rangi nyekundu ambapo wamevaa long'i ambayo ni nyeusi.

Maktaba ni mahali ambapo kunahifadhiwa vitabu vya aina mbalimbali na ambapo wanafunzi wanaweza kuja kuvisoma wakati wao hawana somo la darasani ama na mwalimu ambapo wanaweza kuja kujisomea wenyewe ama wakabeba kitabu na kwenda kujisomea nyumbani ama darasani.

Kwenye darasa hili ambalo lina kompyuta ambalo limepakwa rangi ya samawati ama ya buluu pamoja na ile ya mtindi na nyeupe kuonekana kuna miti na meza na juu ya meza hizo kukawekelewa kompyuta nyingi.

Wachezaji hawa na ambao ni wachezaji wa kike wanaonekana wakicheza mpira wa soka kwa bidii sana, umuhimu wa mpira huu kwani ni kupitia kwa mazoezi haya inaleta kinga ya magonjwa mengi mwilini na pia hukuza talanta.

Kwenye bweni la shuleni ama mahali pa kulala pa wanafunzi. Kumesafika sana ambapo kuna dirisha ambayo inaonekana imewekwa shuka ambayo ni nyeupe na pia vitanda ambavyo vimetengenezwa vizuri sana.

Kwenye maktaba ama mahala pa kueka vitabu, kuna watu na ambao wanaonekana labda wanatafuta vitabu vya aina mbali mbali. Vitabu vinaonekana vimepangwa vizuri sana kwenye kabati hizi.

Kwenye bweni ama mahali pa kulala pa watoto kunaonekana kuna kabati ambayo ni nyeupe na mahali hapa ni pasafi sana. Pia vitanda vimetengenezwa vizuri kwa mashuka masafi na vitanda hivi ni vinne.

Kuweko kwa shule ambayo ni nzuri na yenye walimu wazuri na vitabu na hata vitu vingi vya kusoma ni jambo la muhimu sana kwani hapa ndipo siku za mtoto za usoni zinaanza kuonekana zikiwadia kupitia kwa masomo ndipo tunapata hata madaktari walimu na watu wakubwa kubwa katika nchi yetu.

Bweni hili ama mahali hapa pa kulala panaonekana kuwa pa safi sana na wanafunzi ambao wanalala mahali hapa wanaonekanakuwa pia wapenda usafi mno, kwa kuwa vitanda vyote vimetandikwa kwa shuka ambao ni ya kupendeza meupe na pia madirisha yana mashuka ambayo ni masafi. Pia tunaona kuna mahali hapo wanaweza kuketi na hata kusoma kabla walala.

Shule hili na ambalo linaonekana ni kubwa sana la ghorofa inaonekana kuna pia mahala pa watoto ama wanafunzi pa kuchezea na ambapo pamepakwa rangi ambayo ni ya kijani ingine ya kijano na hata ile nyekundu.

Ndani ya ukumbi kuna mkutano na ambao unaendelea. Viti na meza ambavyo zimepangwa vizuri sana na ukuta wa ukumbi ama nyumba ama ofisi hii ni nyeupe na ambapo watu wanaonekana wameketi wakiskiliza kwa umakini.

Mabwenini ambako wanafunzi wanalala ama mahali pa malazi kwa wenye ambao wako hospitalini ama wapo shuleni pana stahili kuwa pa safi na kuhakikisha pia vitanda ni vya kupendeza na vya starehe, ambapo mtu hata choka na kwa hivyo mashule yametia bidii sana na kuhakikisha na kuzingatia mambo hayo yote ya usafi.

Kwenye bweni ama mahala pa wanafunzi pa kulala ambapo kuna sakafu na ambayo ni nyekundu, kuna vitanda ambavyo ni visafi sana na vimetandikwa mashuka masafi na ambapo mengi wa hizi- ya hizi mashuka ni yale meupe.

Masomo ya kompyuta ni ya muhimu sana katika maisha ya wanafunzi na wasomi wa siku hizi kwani maisha yote ya kisasa yanahitaji teknolojia na hali ya juu zaidi kwani kazi zote humu nchini zinahitaji teknolojia hii ya kompyuta.

Wanafunzi na ambao ni wa sekondari wana somo la upishi ambapo wanafunzwa jinsi ya kupika. Somo hili ni la maana kwani wanafunzi wakitoka shuleni ama wakishamaliza shule wakienda nyumbani wanakuwa watu wa maana kwa kuwa wanajua upishi na wanajua mambo mengi ya nyumbani.

Mtoto na ambaye ni wa kiume anaonekana ako mahali ambapo pamepakwa rangi ya samwati au bluu na amekishikilia kiti chake cha magurudumu anaonekana ni mlemavu ama amewezeshwa kitofauti.

Darasani ama kwenye chumba na ambacho kuna mtoto na ambaye ni wa kiume ama amewezeshwa kitofauti ambaye ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu na kwenye meza akawekelea kitabu chake, huku upande wake kuna mwalimu na ambaye ameshika penseli kwa mkono wake anamfunza kuandika.

Kwenye kiti na ambacho ni cha rangi ya kijivu kumekaa watoto wawili na ambao mmoja ni mtoto wa kike na ambapo ako na mama yake. Wanaonekana mmoja wao amewezeshwa kitofauti kwasababu wanaongea kwa njia ya alama.

Mwanaume na ambaye amevaa shati ama blausi ambayo ni ya rangi ya kinjano anaonekana ni ambaye amewezeshwa kitofauti kando yake ni mwanamke ana ambao wanaonekana wanachora huku wakipaka rangi.

Kwenye darasa ama chumba cha kusomea, kuna mtoto wa kike na ambaye ameketi ambaye amevaa blouse ambayo ni ya rangi nyeupe huku anasomeshwa jinsi ya kuhesabu na mzazi ama mwalimu wake. Juu pia ya meza hiyo wameekelea makaratasi pia ya kusomea.

Darasani na ambapo kunaonekana kuna mtoto mmoja wa kiume ama kijana mmoja na ambaye amewesheshwa kitofauti, ambayo kuna kiti ambacho amekikalia kisha wakaekelea vitabu vyake juu ya meza ambayo ni ya rangi ya kijani, ambapo wanaonekana kumpigia makofi na kumfurahia.

Mtoto na ambaye ni wa kike, kando yake ambapo kunaonekana kuna miti mirefu mirefu ambayo imenawiri vizuri sana amesimama huku anafurahia ameshika kitabu na ambacho ni cha rangi nyekundu.

Kwenye maktaba na ambayo imepangwa vitabu vya aina mbalimbali vizuri sana ni mwanamke ama mwanafunzi wa kike na ambaye anaonekana huku anacheka na amevaa nguo ambayo ina mistari ya rangi nyeusi pamoja na ile nyeupe. Na amekikalia kiti chake cha magurudumu.

Watoto ambao wanaonekana wamewezeshwa kitofauti wanaonekana wana furaha sana huku kuna chombo ambacho wanakichezea ambacho ni cha plastiki na ambacho kina rangi ya bluu ama samawati, nyekundu na ile kijani kibichi.

Mwanaume na ambaye ana shida ya kuona ambaye hawezi kuona anaonekana ameshika kompyuta ama kipakatalishi huku amefurahi sana. Inaonekana ana uwezo wa kuioperate huku akiwa na usaidizi wa mwenzake kando yake.

Mtoto wa kike na ambaye anaonekana hawezeshwi kitofauti anaonekana anafunzwa kitu na mwalimu wake ama mzazi wake na ambaye ni kitu cha maana sana kwani tunastahili kuwaonyesha upendo na kuwafanya wajiskie watu katika jamii.

Kuna mwanafunzi wa kiume ambaye amewezeshwa kitofauti na kando yake kuna mwalimu wake wa kike inaonekana mwalimu huyu anamfunza ambapo hilo ni jambo la maana kwani wanafunzi hawa hawaeza kujikubali na kujua na hata kusoma kama wanafunzi wale wengine.

Watoto ama watu ambao hawana uwezo wa kuona wana shule zao maalum ambazo wanaeza kusomea na wanatumia braille kuweza kusoma kama watu wale wengine wa kawaida zinawawezesha wao kujikubali kwani hakuna jambo ambalo hawawezi wakalifanya kwa kutumia braille hizi.

Mahala hapa pa kuchezea, kuna watoto na ambao wamewezeshwa kitofauti ambapo wengi wao hata wale wako kwa umbali wanaonekana wamekalia viti vya magurudumu. Inaonekana wana shida ya miguu na wanaonekana wanafurahia sana mchezo wanaocheza.

Kwenye chumba hiki ambacho ni kisafi sana ambapo kwenye ukuta kuna saa ya ukutani na pia ukuta huo umepakwa rangi na ambayo ni ya kijivu. Kuna mwanaume na ambaye ameketi amewekelea kitabu mkononi, anaonekana amewezeshwa kitofauti kwani hana uwezo wa kuona.

Ndani ya nyumba, kuna mtoto na ambaye amewezeshwa kitofauti ambaye amekalia kiti cha brown ama cha rangi ya mchanga na juu ya meza amewekelea vitu vyake vya kuchezea na ambavyo ni vya rangi tofauti tofauti na ambavyo vinaonekana vinamfurahisha sana.

Msichana na ambaye anaonekana amewezeshwa kitofauti, na akakalia kiti ambacho ni cha rangi ya kijivu, na ambaye anaonekana akafurahi sana huku ameshiza kitabu ama picha ambayo imeandikwa herufi A mpaka Z.Inaonekana anafunzwa kusoma na mamake huku anaonekana amefurahi sana.

Kwenye darasa hili, kunaonekana kuna mwanafunzi ambaye ni wa kike na ambaye anaonekana amewezeshwa kitofauti. Kando yake ni mwalimu wake ambaye anaonekana anajaribu labda kumfunza kuhesabu kwa sababu anaonekana ana shida ya kuona.

Mwanamume na ambaye amewezeshwa kitofauti, amevaa blouse na ambayo ni ya kijivu. Kando yake mwanamke ambaye amevaa blouse ambayo ni nyeupe, na wanaonekana mwanamke huyu anamfunza, mwanaume huyu aliyewezeshwa kitofauti, kupitia kwa kitabu alichoekelea juu ya meza.

Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja ambao wanaonekana kuwa ni wanadamu ambao wamewezeshwa kitofauti na inaonekana wamejikubali na kufurahia sana jinsi walivyo kwani watu hao tunastahili kuwaonyesha upendo ndiposa pia wakaweze kujikibali na kukubalika katika jamii.

Kuna mlemavu na ambaye amekalia kiti cha magurudumu na ambaye anaoneka yuko maktabani akikisoma kitabu na kwa makini sana lile jambo la muhimu kwani watu kama hao pia wanaitaji elimu kama watu wengine.

Elimu ya watoto ambao wamewezeshwa kitofauti ni ya muhimu sana kwani wanaweza kujitambua kama watu wa maana katika jamii na pia inaleta ile kujibali kupitia kwa masomo haya kwa maana wanafunzi wa vitu hivyo vote na pia upendo baina yao na watoto wengine kwa kuwa huko shuleni wanapatana na wenzao ambao pia wamewezeshwa kitofauti kama wao.

Mtoto au mwanafunzi huyu ambaye amewezeshwa kitofauti na ana shida ya maskio na anaonekana yupo darasani na anasoma. Wanafunzi hawa tunastahili kuwafunza kama watoto wale wengine ili wakaweze kujikubali shuleni na hata katika jamii.

Hawa ni watoto ambao wamewezeshwa kitofauti na ambao wameketi chini sakafuni. Na miongoni mwao ni mwalimu wao ambaye ameshika kitabu na ambaye pia ameketi sakafuni. Inaonekana anawafunza kitu ama kuwasomea hadithi fulani.

Msichana na ambaya anaonekana amewezeshwa kitofauti ambaye amevaa nguo ambayo ina madoadoa ya samawati ama ile ya buluu pamoja na nyeupe anaonekana kalala chini kwenye mkeka huku akiandika kutumia mdomo wake.

Ndani ya darasa ama maktaba ama nyumba na ambayo ni safi sana, kuna mahala pa kukalia na ambapo pamepakwa rangi ya kijani kibichi na ambapo kuna mwanamke mmoja anaonekana ni ambaye amewezeshwa kitofauti na anaonekana ameshika kitabu cheupe japo yeye hana uwezo wa kuona.

Shuleni ama shule ya watoto ambao wamejaliwa kitofauti ama wamewezeshwa kitofauti. Ndani ya darasa kuna mwanafunzi na mwalimu na ambao wamevaa mavazi meupe na ambapo mwanafunzi anaonekana anafunzwa japo hana uwezo wa kuweza kuona labda.

Mtoto na ambaye amewezeshwa kitofauti anaonekana kafurahia sana huku mkononi mwake akiwa ameshika mpira wa samawati au bluu kwani watoto hawa wanafaa kujisikia kama watoto wengine. Wanafaa kuchezea na kupitia njia zingine ambazo watoto wanapitia.

Ndani ya nyumba ambayo ni safi na ya kifahari. Kuna meza na ambayo juu yake kumewekelewa kipakatalishi ama kompyuta na ambapo kuna mtoto na mama yake ambao mama yake ni kama anamfunza mtoto huyo kitu ama anamsomesha.

Mtoto huyu na ambaye ni wa kiume ambaye amewezeshwa kitofauti anaonekana anafunzwa jinsi ya kupaka rangi ambapo ni jambo la maana sana kwani wazazi na wenzake wanaonekana kufurahi sana kazi yake watoto kama hawa ni vizuri kuwafunza hivi ndiposa wakaeze kujikubali jinsi walivyo katika jamii.

Watoto ama wanafunzi ambao wamewezeshwa kitofauti, wanastahili kupendwa na kufunzwa shuleni kama wale wanafunzi wengine, ndiposa wasiweze kuhisi kuwa wao ni kitofauti sana katika jamii, wakaweze kukuwa watu wa maana sana ingawa wao wamewezesha kitofauti.

Watoto wenye mahitaji maalum wanastahili kupendwa na kufunzwa kama watoto wale wengine na hata kupelekwa shule za speshali za watoto kama hao ndiposa kupata masomo kama wale wengine.